Kuna maandishi ya ODM. Kando na hayo kuna wanaume kadha wa kadha ambao wamesimama nyuma ya maandishi haya. Wanaume hawa wanaonekana wamevalia kofia ya rangi ya manjano. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana akiwasiliana na wananchi.

Runinga ni ya Citizen Tv, kuna mwanamke moja ambayo ameketi. Mwanamke huyu anaonekana anaongea na umati. Mwanamke huyu amevaa saa kwenye mikono. Kuna chupa mbili zimesimamishwa kwenye meza. Kuna bendera pia ya Kenya ambayo imesimamishwa nyuma ya mwanamke huyu.

Kuna wanariadha saba. Kila mwanariadha anasimamia nchi yake tofauti. Kando ya uwanja huu tunawaona wanashambiki ambao wanashambikia wanariadha hawa. Wanariadha hawa wanashindana katika mbio za kimataifa.

Mazingira ni ya uwanja mkuu wa taifa ya kenya, uwanja huu unaitwa Nyayo Stadium. Uwanja huu umejaa watu. Hawa watu wanaonekana kuwa ni mashabiki kuna watu wawili wanaonekana kuwa na furaha tele. Mtu mmoja ni mweupe ilhali mwingine amevalia kofia na bendera ya Kenya kichwa.

Kuna mabinti wawili ambao wanacheza mpira wa vikapu, binti mmoja ameshikilia mpira ilhali huyu mwingine anajaribu kumnyanganya. Binti ambaye ameshikilia mpira amevalia jezi nyeupe ilhali mwenye anajaribu kumnyangaya amevalia jezi ya samawati.

Kuna watu ambao wamesimama. Watu hao wanaonekana wenye furaha. Moja wao anaonekana ametoka nchi ya marekani. Mwingine amevalia bendera ya Kenya kwenye shingo. Bendera hii ya Kenya Ina rangi ya kijani, nyekundu , nyeupe.

Watu watatu wameketi kwenye viti. Wawili hawa ni wanawake, ila mmoja ni mwanaume. Chupa za maji zimesimamishwa kwenye stuli . Kando ya chupa, kuna kipunga upepo. Kando ya mwanamke mmoja, kuna bendera. Kando ya ukuta kumechorwa maandishi.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Mwanaume huyu anaonekana anangonja kuhudumiwa. Mwanaume huyu anaonekana pia ni mchapa biashara mashuhuru kwa sababu amevalia suti yenye rangi ya samawati. Mwanaume huyu ameshikilia bahasha na kicheti.

Kuna timu mbili ambazo zinacheza. Timu ya kwanza imevalia jezi ya manjano ilhali timu ya pili imevalia jezi ya nyekundu na nyeusi. Kuna mpira katikati ya wachezaji wawili. Tunawaona washabiki wengi ambao wametengwa kando ya uwanja huu.

Mtu amesimama. Mtu huyu ni mwanamke ambaye ameshika chupa ya maji. Mwanamke huyu amevaa shati ya kampuni kuu ya Kenya ya ndege. Kampuni hii ni kampuni kuu ya Kenya Airways.

Kuna watu wako ndani ya hema, wawili hawa wameketi ilhali wawili hawa wamesimama. Watu hawa watatu ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Mwanamke huyu anaonekana akimpa maelezo mwanaume mmoja. Kuna kipaza sauti ambacho kimewekelewa juu ya meza.

Runinga niya Citizen TV, kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Nyuma ya mwanamke huyu kuna bendera ya Kenya. Mwanamke huyu amewekelea mikono juu ya meza. Kwenya mezi kuna chupa mbili juu ya meza ambazo zimesimamishwa.

Hii ni kati ya ofisi za serikali kwenye taifa la Kenya. Ofisi hii yaitwa Huduma Kenya. Huduma Kenya hutumika kuwahudumia wananchi bila kulipishwa yoyote. Kuna wanawake watatu ambao wawili wameketi ilhali mmoja amesimama.

Kuna watu wanne. Watatu wameketi, ilhali mmoja amesimama. Mmoja wao anaonekana kuandika, ilhali mwingine ameshika mkono ya mwenzake.

Kuna rais mstaafu wa tano wa jumuia ya Kenya. Rais huyu anaitwa rais Uhuru Muingai Kenyatta. Rais huyu akona mlinzi wake ambaye amesimama hapo nyuma yake. Rais huyu anaonekana akona furaha ilioje.